Mazingira ya hospitali au kitengo cha uangalizi maalum. Tunaona mtaalamu wa afya, amevaa vazi kamili la kujikinga likijumuisha suti nyeupe, kofia na miwani, akisimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani.

Mgonjwa akiwa amelazwa kitandani hospitalini akipokea matibabu. Mgonjwa huyu ambaye anaonekana akiwa mwanaume, amefunikwa na blanketi la buluu na nyeupe lenye miraba. Anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa naye ikiwemo sindano au bomba kwenye mkono wake.

Wanawake wawili wote wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana kuwa mzee, amevaa nguo za kitamaduni za kitambaa chenye michoro, na kofia ya kichwa, iliyolingana. Mmeketi na anaonekana akipokea au akijaza fomu, kutoka kwa mwanamke mwingine aliyevalia fulana ya bluu.

Kundi la wataalamu wa afya inaonekana wakiwa katika mazingira ya hospitali au chumba cha upasuaji. Watu wote wamevaa sare za hospitali, ikiwemo barakoa na baadhi yao wamevaa glovu. Mbele upande wa kushoto, kuna kitanda cha mgonjwa chenye shuka nyeupe, karibu naye amesimama mwanamke amevaa sare ya bluu, barakoa na kofia ya upasuaji.

Ndani ya chumba cha upasuaji ikionyesha timu kubwa ya madaktari na wauguzi wakifanya oparesheni. Kuna watu kadhaa waliovaa nguo za upasuaji za rangi ya buluu hafifu na kofia za rangi ya kijani kibichi wakiwa wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji. Kila mmoja anaonekana akishiriki kikamilifu katika utaratibu huo.

Mgonjwa amelala kitandani ya hospitalini akiwa ameunganishwa na vifaa vya ki matibabu vya kufuatilia hali yake. Mtu huyo amelala chali na mkono wake wa kulia unaonekana wazi. Kuna sindano au bomba limewekwa kwenye mshipa wake wa damu kwenye mkono.

Eneo la chanjo au huduma ya afya pengine katika kituo cha afya cha jamii au hospitali ambapo watu wanapokea sindano uwezekano mkubwa wa chanjo. Mbele kushoto kuna mfanyakazi wa afya amevaa kinyago cheupe na miwani akionekana akitayarisha sindano au kuchanja mtu.

Kundi la madaktari au wauguzi wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa umakini kwenye mgonjwa, wote wako kwenye picha wamevalia sare ya upasuaji za rangi ya kijani kibichi au blue iliyofifia. Kila mmoja amevaa kofia ya upasuaji kufunika nywele zao.

Watu watatu wazima, wawili wakiwa wamevaa barakoa, wakimsaidia mtoto mdogo aliyelalia juu ya kifaa cha kupimia urefu wa uzito. Inaonekana kama shughuli ya matibabu au utafiti. Mwanaume mmoja amevaa shati ya zambarau na barakoa. Amepiga magoti upande wa kushoto na anaonekana kumshika mtoto.

Watu watatu wakiwa katika mazingira ya kijiji au kambi, labda wakishiriki katika shughuli za afya au usaidizi. Kushoto kwa picha, kuna mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa shati ya rangi ya zambarau ilivyopambwa na suruali ya kijivu pamoja na kofia ya kitamaduni yenye rangi nyingi anaonekana akichunguzwa.

Kundi la watu sita, wakiwa wamesimama mbele ya gari kubwa, labda gari maalum la matibabu au kampeni yenye nembo za Amref Health Afrika na watu wawili katikati, mwanaume na mwanamke, wanashikilia mkasi na wanataka uteo wa majani kuashiria tukio la uzinduzi wa ufunguzi. Watu wengine wamesimama kando yao wakishuhudia.

Ndani ya chumba cha hospitali ikionyesha kikundi cha watu waliokaa na kusimama karibu na kitanda cha mgonjwa wakimpokea mama aliyejifungua mtoto mchanga. Upande wa kulia kuna mwanamke ameketi kitandani, amevalia nguo ya hospitali akionekana mama aliyejifungua hivi karibuni. Pembeni yake kuna mwanamke mwingine mwenye umri mkubwa.

Watu watatu wakiwa katika eneo kavu au lenye jua kali, pengine jangwa au eneo kame. Kuna mwanaume mmoja amesimama upande wa kulia wa picha, amevaa shati lenye michoro na barakoa la bluu usoni. Anaonekana akimkabidhi mwanamke paketi ya vitu, pengine vifaa vya afya au chakula.

Vifaa mbalimbali vya usafi wa meno, vilivyopangwa juu ya uso wa rangi ya buluu. Kuna vifaa viwili vya fulusi kimoja kinachoonekana kama kifaa cha kamba au meno cha zamani cha rangi ya kijani kibichi kilicho wazi kikiwa na uzi uliotoka nje. Kingine kipo chini ya kushoto.

Jozi ya picha mbili, moja juu na nyingine chini zikionyesha mdomo wa mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Picha ya juu inaonyesha mdomo wa mtu ukiwa wazi na vidole vilivyovaa glovu nyeupe vikishika mdomo ili kueka taya wazi. Inaonekana kuwa meno machache tuu yaliyosalia kuwa taya ya juu na ya chini.

Mdomo wa mtoto ukiwa wazi na meno yake yakichunguzwa na mtu aliyevaaa glavu nyeupe. Mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe, inashikilia midomo ya mtoto wazi ili meno yaweze kuonekana vizuri. Meno ya mtoto yanaonekana kua meupe, na baadhi yanaonekana kua na matatizo meusi.

Mkusanyiko wa dhana za meno zikiwa zimelala juu ya uso mweusi unang'aa. Dhana hizo ni za chuma na zinang'aa zikiwa na miundo tofauti kwa matumizi maalum ya meno. Baadhi ya dhana zinazoweza kutambulika ni kioo kidogo cha daktari wa meno na chombo chenye ncha kali.

Sehemu ya uso wa mwanaume mwenye tabasamu zuri, akiwa katika kiti cha daktari wa meno . Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno yake meupe na yanang'aa akionyesha tabasamu pana. Amevalia shati ya mistari na kuna kitambaa cheupe cha kumlinda kilichowekwa kifuani mwake.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume mwenye rangi nyeusi, ikionyesha mdomo, pua na sehemu ya kidevu. Anatabasamu ndogo likionyesha meno yake ya juu na ya chini ambayo yanaonekana kuwa meupe na safi. Midomo yake ina rangi ya asili ya pinki iliyokolea.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu mwenye ngozi nyeusi, ikionyesha mdomo, meno, na fizi. Kidole kimoja kimetumika kuinua mdomo wa juu kidogo, kufichua meno ya juu na fizi. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi, na fizi zinaonekana kuwa na afya, zenye rangi ya waridi.

Mfumo wa mdomo wa binadamu ikilenga afya ya meno, inaonyesha sehemu ya juu na ya chini ya meno na fizi na ulimi. Meno yanaonekana kuwa meupe kwa ujumla, lakini kuna meno machache yenye mashimo au kuoza yakiwa na rangi nyeusi.

Uso wa karibu wa mwanamke akitabasamu, akionyesha meno yake meupe na safi. Mikono miwili iliyovaa glovu ya blue inaonekana ikitumia zana za meno mdomoni mwake. Dhana moja ni kioo kidogo na nyingine ni chombo kinachofanana na ndoani vinavyotumika kwa uchunguzi wa meno.

Mikono miwili iliyovaa glavu ya pinki ikiishika vifaa vya meno au vya matibabu ikiwa imelenga kuelekea katikati. Mikono yote miwili imevaa glavu safi ya rangi ya pinki. Mkono wa juu unashika kibanjo cha chuma vinavyong'aa ambavyo kwa kawaida hutumiwa katika matibabu au upasuaji.

Mdomo wa mtu akipiga mswaki meno yake, mswaki wa rangi ya zambarau na nyeupe unaonekana ukisafisha meno ya juu ya mbele. Meno yanaonekana meupe na safi. Picha ina mtindo wa kuchora au kupakwa rangi ikipa hisia ya kisanii zaidi badala ya picha halisi.

Skrini ya kompyuta, inayoonyesha X-ray ya meno na taya ya mtu. Huu ni mtamazamo wa X-ray , unaonyesha meno yote, ya juu na ya chini, pamoja na muundo wa taya. Meno mengi yanaonekana, na baadhi yanaonekana kuwa, na marekebisho, au kujazwa kwa rangi ya nyeupe.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za usalama zenye rangi angavu na manjano au nyekundu na baadhi wamevaa helmeti ngumu na za buluu na nyeupe. Wanaonekana wamesimama nje katika eneo ambalo linaeza kuwa eneo la ujenzi au mendeleo.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakiosha mikono nje. Mwanamke ameshikilia ndoo nyeupe yenye nebo ya Unicef huku mwanaume akiosha mikono yake chini ya maji yaliyotiririka kutoka kwenye ndoo hio. Wanaonekana wametumia kinyesi cha bluu kama sehemu ya kuwekea ndio.

Eneo lililojaa maji machafu labda baada ya mafuriko au mvua kubwa. Maji yana rangi ya kahawia iliyokolea na kuna vipande vingi vya mbao chafu ikielekea ndani yake. Katikati ya picha, mtu mmoja anaonekana ameinama na kujaribu kushika au kusongeza vipande vya mbao viliopo majini.

Enao la moto mkubwa labda usiku au gizani ambapo miale ya moto mkali inaonekana ikiwaka na moshi mwingi mweusi ukitanda. Kuna watu kadhaa walio simama mbele ya moto huo , wengine wakiwa wamevalia sare za uokoaji au la usalama. ikiwemo mtu mmoja aliyevalia koti lekundu lenye nebo ya msalaba mwekundu.

Watu watatu, labda wafanyikazi wa misaada au watafiti, wakitembea kwenye eneo lenye uharibifu na matope, ambalo linaweza kuwa limeathiriwa na mafuriko au majanga mengine ya asili. Wamevaa fulana za rangi ya chungwa zenye alama za usalama na buti ndefu.

Shughuli za usaidizi wa kibinadamu hasa zinazohusiana na msaada wa chakula au vifaa vingine muhimu katika kukabiliana na ukame nchini Kenya. Katikati ya picha kuna Lori kubwa jeupe lililobeba bendera au bango lenye maandishi Naid Kenya Emergency Drought Responsible 2021. Hii inamaanisha kuwa Lori inatumika kusafirisha misaada kwa ajili ya kukabiliana na ukame.

Mandhari nzuri na pana ya mashamba makubwa ya chai. Majani ya chai ni mabichi sana na yanaonekana yameridhika kwa afya, yakitanda mbele hadi upeo wa macho. Safu za mimea ya chai zinaonekana kupangwa vizuri zikionyesha kilimo kilichopangwa.

Kundi ka vijana kadhaa wakifanya kazi ya kuchimba au kusafisha mifereji au andaki la maji katika eneo la udongo na nyasi. Kuna vijana watatu walio wazi katika picha ambao wameinama na wanatumia zana kama vile majembe kuchimba au kuondoa udongo la uchafu.

Mandhari ya eneo la ardhi kavu yenye mabaki ya miti iliyokatwa na mto mdogo unaopita katikati, mbele ya picha kuna mashina mengi ya miti yaliyokatwa yaliyosambaa kwenye ardhi iliyonyauka yenye rangi ya udongo au kijani iliyofifia .Mto mdogo mwembamba mwenye maji kidogo na nyauka kupita ardhi hiyo kavu.

Ndani ya chumba cha upasuaji ikionyesha timu ya madaktari, wakifanya operesheni. Kuna madaktari kadhaa wakiwa wamevaa nguo za upasuaji za kijani au kofia za bluu au kijani kichwani. Moja wa madaktari yupo katikati ya picha, akionekana kutoka nyuma akielekea kwenye eneo la upasuaji.

Ndani ya jengo kubwa inaonekana kama ukumbi wa kusubiri au eneo la mapokezi labda katika hospitali au kituo cha afya, kutokana na mwonekano wa watu na mpangilio. Sakafu ina vigae vya rangi nyepesi, kuna nguzo kadhaa kubwa za mistatili yenye rangi ya manjano, nyepesi zinazotegemea dari nyeupe yenye taa za florescent .

Chumba kinachoonekana kuwa ofisi au chumba cha kliniki katikati ya picha kuna meza ndefu nyeupe. Juu ya meza kuna mizani ya kupima watoto wachanga na kifaa kingine cha kupimia urefu wa mtoto au kitu kingine kinachofanana na sanduku la mbao lenye upande wa wazi. Vifaa hivi vinaashiria matumizi ya chumba hiki kwa huduma za afya ya watoto.

Jokofu mbili za dhamani na chafu, zilizopangwa moja juu ya nyingine labda katika mazingira ya jiko, chumba cha kuhifadhi au labda hospitali kutokana na baadhi ya vitu inavyoonekana. Jokofu la juu linaonekana kuwa ndogo na lina milango miwili, moja na mfiriji na nyingine sehemu ya baridi.

Kifaa cha kusaidia kusikia kinachovaliwa nyuma ya sikio kikiwa ndani ya kifunganisho chake. Kwa juu kuna sanduku jeupe lenye picha ya kifaa hicho na maandishi behind the ear luxury . Chini ya sanduku kifaa chenye kiko ndani ya chombo cha plastiki kinachoonekana wazi kikiwa na cable ya kuchaji.

Huu ni mkebe mkubwa wa plastiki , wenye rangi ya kahawia machungwa unaofanana na kopo la lita tano. Juu yake kuna mpini mweupe kwa ajili ya kubeba. Kwenye mkebe huo, kuna lebo kubwa yenye maandishi mengi mekundu na meusi.

Chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya kliniki au kituo cha matibabu hasa kinachohusiana na meno kutokana na uwepo wa machine maalum. Katika sehemu ya kati ya kulia ya picha kuna machine kubwa nyeupe ambayo inaonekana kuwa X-ray ya meno au inayotumika kupiga picha kamili za meno na tanya.

Kifaa cha matibabu cha kufuatilia hali ya mgonjwa ambacho kina skrini inayoonyesha rafu au namba. Kifaa hicho kimeunganishwa kwenye stedi yenye magurudumu na kuna cable au kamba ya kupima shinikizo la damu.

Mashini ya kisasa ya kufuatilia hali ya mgonjwa ambayo hutumika sana hospitalini na vituo vya afya. kifaa hiki kina skrini kubwa inaonyesha data mbili za kimatibabu kama vile mapigo ya moyo, shinikizo ya damu na viwango vya oksijeni.

Kifaa cha matibabu au cha uchunguzi kikiwa ndani ya boksi lake maalum. Kifaa hicho kina rangi ya fedha kina umbo la silinda kwa chini na sehemu ya juu inaonekana kuwa na lensi au sehemu ya kutazamia. Kuna piga nyeusi iliyo na namba ya viashiria vingine ikitumika kurekebisha mipangilio.

Mashini kubwa ya kisasa ya matibabu inaonekana kuwa mashini ya eksrei au kifaa kingine cha uchunguzi wa kimatibabu. Mashini hii ina rangi nyeupe na sehemu ya buluu na ina muundo wa kiteknolojia wa hali ya juu na sehemu za rununu na mikono, inayoweza kurekebishwa. Ikionyesha kuwa inatumika kupiga picha au kufanya uchunguzi wa sehemu mbalimbali za mwili.

Mashine nyeupe ya maabara, pengine kichanguzi cha damu au kifaa kingine cha uchunguzi wa kimatibabu, ikiwa imewekwa juu ya kaunta ya rangi ya kijivu na nyeupe. Skrini ya mashini inaonyesha data au matokeo ya vipimo.

Toroli ya chuma yenye magurudumu inayotumika katika hospitalini au kituo cha afya ikiwa imejaa vitu vya matibabu. Toroli ina tabaka mbili za rafu zote zikiwa na vifaa mbalimbali. Kwenye rafu ya juu kuna trei ya chuma iliyo na sindano, pamba na vifaa vingine vidogo vya matibabu. Pia kuna chupa ndogo ya dawa.

Kiti cha magurudumu labda kikiwa kipya na kinang'aa kikiwa kimefunikwa kwa plastiki ya kinga kwenye sehemu zake ikiashiria kuwa hakijatumika. Kiti hicho kina fremu ya chuma inayong'aa sehemu ya kukalia na kuegemea mguu na mgongo nyeusi.

Ndani ya chumba ambapo mtu mmoja amelala chali kwenye kitanda cheupe cha masaji, amevalia suruali nyeusi ndefu, na soksi zenye mistari nyeusi na nyeupe. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa masaji amesimama karibu naye upande wa kulia wa picha. Mtaalamu huyo amevaa sare nyeusi au kijivu, na ana nywele zilizofungwa kwa mtindo wa rasta.

Mwanaume huenda mfanyikazi, akiwa amekaa kwenye meza ya mbao na mikono yake ameshika kichwa chake akionekana kuchoka, kufadhaika au kufikiri sana amevalia sweta ya rangi ya kahawia njano na ana saa nyeupe yenye mkono wake wa kushoto.

Bango la matangazo lenye kichwa cha habari kinachouliza, Is stress making you sick? Je, masongo ya mawazo unakufanya uwe mgonjwa? Chini yake kuna maswali jingine, What is the stress and how does it impact our health? Msongo wa mawazo ni nini na umeathiri aje afya yetu ya kimwili?

Watoto wawili ambao wote ni wasichana wadogo wakiwa wamesimama kwenye rundo kubwa la taka wakitazama kuelekea makaazi duni au mtaa wa mabanda. Msichana mkubwa amevalia shati nyeusi na sketi ya kijivu huku nywele zake zikiwa zimesokotwa.

Bango la matangazo au tangazo la huduma kwa jamii kuhusu afya ya akili. Upande wa kushoto wa bango kuna picha ya mwanamke anaonekana amevaa nguo ya kijani kibichi na miwani akiwa ameketi na kushika simu ya mezani. Nyuma yake kuna muundo wa geometry ya rangi ya buluu.

Matangazo ya kidigitali linalo husu afya ya kiakili hasa juu ya kukabiriana na mawazo ya kujidhuru. Bango lina picha la kijana mwenye nywele zilizo simama akionekana kama ana uzuni ama mawazo mengi akiwa amelala chini na kuangalia juu. Rasira hii inaonyesha hali ya unyovu au wasi wasi.

Sanduku jeupe na bluu la vidropishi vya afya. Juu ya sanduku chapa imeandikwa health aid katikati ya jina la bidhaa vitamin B complex . Maandishi mengine kwenye sanduku yanasema sanduku linatokana likiwa limesimama mbele ya mandhari na nyuma nyeupe.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo ya chanjo ya kifua kikuu tuberculosis vaccine ikishikiliwa na mikono iliyovaa glavu ya kijani na sindano ikiwa nyuma yake. Chupa hiyo ni ya kioo isiyo na rangi ikiwa na kifuniko cha chuma cha rangi ya fedha. Juu yake kuna lebo nyeupe enye maandiahi meusi.

Sanduku la dawa nyeupe lenye maandishi, vitamin E soft gelatin capsules, na jina la chapa. Chini ya sanduku kuna paketi tatu za vidonge laini vya kijani kibichi. Kila paketi ina vidonge kumi vya mviringo. Sanduku linaonekana kuwa na habari za lishe upande wake wa kushoto.

Watu watatu wazima na watoto wawili wachanga wakiwa katika mazingira yanayoashiria kituo cha afya au kliniki ya rununu labda wakipatiwa huduma za matibabu au chanjo. Mwanamke mmoja ameketi upande wa kushoto akiwa amemshika mtoto mchanga au mdogo ambaye amevalia nguo la manjano.

Mfanyakazi wa afya, pengine daktari au nesi akimpa sindano, uwezekano mkubwa chanjo mgonjwa .Mfanyakazi huyu amevaa koti jeupe na maabara ,kinyago cha bluu usoni na bangili nyekundu mkononi. Anajitayarisha kumchuma sindano kwenye began la mgonjwa.

Mwanamke aliyevaa shati la mistari, akimwangalia mtoto aliyelala kwenye kitanda cha watoto chenye ncha nyeupe. Kuta nyuma yake, umepakwa rangi ya chungwa na una mchoro mkubwa wa katuni. Pembeni, kuna nambari nne iliyochora ukutani.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa blanketi ya kahawia. Mtoto amevaa fulana ya rangi ya buluu na anaonekana kuwa na vifaa vya kimatibabu kwenye vidole vyake. Mkono ya mtu mzima aliyevaa glavu nyeupe za matitabu, inaonekana ikimshika mtoto miguuni.

Daktari wa meno au mfanyikazi wa afya akimfanyia matibabu mtoto. Mfanyakazi huyo amevaa kofia ya kinga ya buluu, ngao ya uso, kinyago cha uso cha buluu na koti jeupe la daktari akishikilia dhana za meno mdomoni mwa mtoto.

Watoto wawili na watu wazima wachache kwa umbali, wakiwa wamevalia barakoa usoni, wakitumia kituo cha kunawa mikono, chenye rangi ya kijani na bluu. Mtoto wa mbele ni mvulana mdogo, amevaa barakoa nyeupe na fulana yenye bluu iliyokolea, akifungua bomba la maji ili kunawa mikono kwenye beseni ndogo la bluu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa, Waafrika, au kutoka jamii zinazofanana na Wakenya, wakifanya shughuli inayoonekana kuwa ya matibabu au msaada wa afya, katika mazingira ya nje. Katika picha kuna mwanamke, amevaa kilemba cha bluu na fulana ya usalama, yenye rangi ya manjano inayong'aa.

Watoto wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kitabu au bango lenye picha na maandishi wakiwa wameketi chini kwenye mkeka. Watoto wote wanaoenekana kuwa na umri mdogo. Wawili kati yao wamevalia fulana nyeupe na mmoja fulana ya kijivu.

Wauguzi wawili au wahudumu wa afya wakiwa ndani ya chumba kikubwa ambacho kinaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya. Mhudumu mmoja wa afya amevaa sare ya rangi ya pinki na barakoa ya buluu akionekana akimsaidia mwanamke mwengine aliyevaa nguo za kitenge zenye maua.

Mtoto akipokea sindano labda chanjo au matibabu mengine. Kuna mikono miwili ya mtu mzima inayoonekana. Mkono mmoja umeshika mkono wa mtoto na mkono mwingine umevaa shati la mistari ya mishoro imeshika sindano na unaielekeza kwenye mkono wa mtoto.

Mkono wa mtu labda akipokea chanjo au sindano mtaalamu wa afya ambaye anaonekana amevalia koti jeupe na glavu nyeupe anashika sindano na kuielekeza kwenye sehemu ya juu ya mkono wa mgonjwa. Mgonjwa amevaa nguo yenye michoro ya maua na anaonekana amevaa bakora ya blue kwenye sikio lake.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la mahabara na mtoto wa shule wakifanya usafi wa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono. Mwanamke huyu amevaa bakora ya rangi ya blue anamwaga maji kutoka kwenye bomba la kituo cha kunawa mikono huku mvulana mdogo aliyevalia sare za shule ya kijani kibichi akisafisha mikono yake kwenye sinki.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la sinki la chuma. Mikono imetia sabuni kidogo na inasuguliana ikiashiria mchakato wa kuosha. Sehemu ya sinki na vigaa vyeupe vya ukuta vinaonekana nyuma.

Mashine ya mazoezi ya kujenga misuli, hasa kwa ajili ya mazoezi ya kifua. Mashine hii ina fremu imara ya chuma nyeusi na kiti cheusi chenye mto, ambacho kimeunganishwa na mfumo wa kunyanyua uzito.

Vifaa vya mazoezi vimepangwa juu ya uso wa giza. Unaonekana kuwa sakafu au zoezi au benchi la mazoezi. Mandhari ya nyuma ni ukuta wenye rangi ya kijivu isiyokolea. Inaashiria mazingira ya ndani labda zoezi au eneo la mazoezi.

Mikono miwili ya mtu, ikiwa imelala wazi, viganja vikitazama juu. Rangi ya ngozi ni nyeusi au kahawia iliyokoza. Kwenye mkono wa juu, kuna saa ya fedha au chuma kwenye kifundo cha mkono na pia bangili nyeusi iliyofungwa. Kwenye mkono wa chini, kuna bangili kadhaa za rangi ya nyekundu.

Marafiki wawili mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye njia ya kutembea au kukimbia iliyozungukwa na miti. Mwanamke amesimama akishikilia goti lake akionyesha anaweza kuwa amepata maumivu au majeraha kidogo. Amevalia nguo za mazoezi bra ya michezo nyeusi legi ya kijivu na viatu nyeupe vya michezo. Ana simu iliyofungwa kwenye mkono wake au speaker za masikio zenye zimefungwa shingoni mwake.

Wavu wa pete ya mpira wa wavu au mpira wa kikapu chini ya anga safi ya bluu. Pete hio ni ya chuma na wavu umefumwa kwa rangi tatu: nyekundu, nyeupe na bluu, vikipashana na kuunda muundo wa kuvutia.

Vifaa vya kuteleza kwenye theluji vilivyotandazwa kwenye sakafu ya mbao. Katikati kuna bodi nyeupe ya theluji yenye vibanio nyeusi vilivyowekwa juu yake. Kushoto chini kuna buti mbili za kuteleza kwenye theluji zenye rangi nyeusi na mistari ya kijani kibichi.

Mkono wa mwanaume ambaye ni sehemu ya kifua chake cha juu tu, ndicho kinachoonekana. Mkono wake wa kushoto unashikilia mkono wake wa kulia na kuna eneo la rangi nyekundu linalong'aa kwenye mkono wa kulia na sehemu ya mkono wa kushoto, kuashiria maumivu au kuvimba.

Mkono wa mtu ukiwa umefungwa bandeji nyeupe. Mkono huu umelalia juu ya kitambaa cha rangi ya bluu. Vidole vinaonekana vimekunja kidogo na bandeji imefunga vizuri kuzunguka kiganja na sehemu ya mkono wa juu, inaashiria kua mkono huo umepata jeraha au umefanyiwa matibabu.

Mazingira ya asili yenye miti mingi na mimea. Mti mkubwa wenye majani mabichi umechukua sehemu kubwa ya upande wa kulia na katikati ya picha na jua linaonekana kupenya kupitia majani yake na kutengeneza vivuli chini. Kuna nyasi fupi chini ya mti na kwa umbali, upande wa kushoto, inaonekana kuna uzio wa mbao au wa kawaida.

Bustani au shamba ndogo la mboga katikati ya picha kuna mmea mkubwa wa nyanya uliosimama wima ukiwa umetegemezwa na nguzo au miti. Mmea huo una majani mengi na ya kijani na nyanya nyingi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani.

Miti mirefu na yenye majani mengi inaoneka kama msitu au eneo lenye miti mingi. Majani ya miti yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yanaonekana kama yale ya misenobari au miti mingine yenye sindano. Nuru ya jua inaonekana kupenya kupitia matawi na majani.

Shamba lenye safu za vitunguu maji au mimea mingine inayofanana na vitunguu iliyopandwa kwenye udongo. Mimea hio ina majani marefu, membamba na ya kijani, bluu yanayopangwa kwa safu sawa.

Mti mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi chini ya anga ya bluu. Ngome la mti linaonekana kuwa lenye umri llikiwa na rangi ya kahawia kijivu na baadhi ya sehemu inaonyesha dalili ya kuzeeka au magonjwa. Matawi yanajipinda na kutawanyika pande zote.

Eneo lenye mimea mingi na miti, likiashiria mazingira ya asili au bustani. Mbele ya picha, kuna kichaka kikubwa chenye majani mapana ya kijani kibichi na yenye nywele nyepesi. Majani hayo yanaonekana kuwa makavu kidogo au yamefunikwa na vumbi.

Mmea mrefu labda kichaka au mti mdogo mwenye majani yanaonekana kuwa yamekauka au kuchoka. Mmea huu umesimama katikati ya picha na nyuma yake kuna mimea au miti isiyo kauka na kuashira mandhari ya asili au shamba rangi zinaonekana ya kijani kibichi au kahawia.